Chombo cha moto aina ya gari moshi yenye rangi mchanganyiko nyekundu, nyeupe pamoja na manjano inayopita katika eneo lililozungukwa na uwoto wa asili unajumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni huduma ya usafirishaji

Eneo la nje lenye chombo cha moto aina ya gari lenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe, lilochapishwa maneno yasomekayo tenki la maji na namba za simu zinazoonyeshesha mawasiliano ikishiria kuwa ni gari lenye kutoa huduma za maji.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi na kofia ya rangi nyekundu, aliyopo pembezoni mwa gari lililochapishwa maneno yasomekayo maji safi na namba za mawasiliano, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya huduma za maji.